Jengo la kupatiana huduma mbalimbali za kiserikali ambalo hujulikana kama huduma centre . Watu wengi wamekuja, wamekusanyika na kutafuta usaidizi mbalimbali kama kutafuta kitambulisho na paspoti na kila kitu ambayo inaweza saidia.

Mwananchi huyu anatafuta cheti cha kuonyesha hajafanya kosa lolote ili aweze kupata kazi nyingine. Anasaidiwa kufanya hilo jambo hapa kwa huduma na huyu jamaa.

Idara ya mahakama wakati mwingine wanatikisia watoto ama watu wachanga ambao wamemaliza masomo yao kujiunga nao na kufanya kazi wakielezwa vile watakvyo fanya wakati wao itafika, wengine hao wakitoka au kustaabu.

Bwana Raila Odinga ametembelea ofisi moja ya serekali ili asaidiwe na huduma ya kutafuta mbinu ya kuenda nje ya nchi kwa kumsaidia vilivyo.

Kila miaka tano, serikali la Kenya wanaanda uchaguzi. Anayeshinda uchaguzi huyo anapewa kitabu ya katiba ili abebe na kukula kiapo akiapa kwamba atalinda nchi kwa kutumia katiba pekee yake.

Jengo hili ambayo inahudumiwa wananchi kwa mambo mbali mbali inaonekana imefurika na wateja ambao wametembela ofisi hili kusaidia kwa njia moja ama lingine. Ni njia mzuri za serekali kuhakikisha hili jambo linafanyika kila sehemu ya nchini.

Kwenye shamba tunapata kama maji yamewekwa kukimbia na kufikia mimea bila kutumia nguvu yeyote kwa mkulima, hili inaweza saidia sana kwa mavuno kwa sababu hatuwezi tegemea mvua tu.

Mashabiki wa timu kubwa ya Gor Mahia wanakimbia wakiwa na furaha mingi baada ya kushinda mechi yao ya kirafiki. Wana furaha na kukimbia mbele na nyuma ya gari wakitangazia kila mtu ajue kwamba mpira imechezwa katika kundi hili.

Rais wetu mpendwa bwana Ruto wakiwa na jaji mkuu wa mahakama wanatembea na kuhakikisha wamejadiliana, viongozi wawili, naibu wa rais haonekani karibu kwa hivyo ni rais tu na jaji mkuu.

Wananchi wakisha hudumiwa vizuri kwenye jumba la kufanyia watu huduma ya serikali, wanajawa na furaha na wakati wanatoka wanaridhika na kazi mzuri hufanywa na serikali kuhakikishia wakenya kwamba wamepata huduma vizuri.

Mkenya huyu mzalendo ametembelea ofisi ya serikali ya kupatia watu huduma na kuangalia kwa makini vile anasaidiwa. Unapata kama hawa wanadada ambao wako hapa kwa ajili ya kazi wanamhudumia vizuri kwa vile jina la ofisi ni huduma na wanamhudumia vizuri.

Idara za kutengeneza vitambulisho nchini kenya wameweka pamoja vitambulisho mbalimbali za watu ambao wamehitimu umri wa kuchukua vitambulisho vyao ka hivyo vitaanza kupatiana kwa wenyewe wakati utakapo fika kuzipeleka kwao.

Rais wa pili wa kenya mzee moi alileta mambo ya kupiga kura mwaka tisini na miwili, wakati huo aliamua kusimama rais na kuchaguliwa tena kama kiongozi ambaye wakenya walipenda sana.

Kandanda nchini Kenya siku hizi imeenda juu kabisa, na tunapata kama timu nyingi siku hizi wako na kipawa an nguvu ya kufanya ili wachukue kikombe, kwa mfano mwaka huu kampuni ya polisi ambayo ni timu ilikuja juzi waliweza kubeba kilabu yao na kuchukua mpira.

Mashabiki ya timu kubwa, ambao wamekaa katika uwanja huu wa mchezo wanashangilia na dhiki, timu yao kwa shangwe na nderemo, inalingana na vile anapenda mpira na hawa watu wako na furaha sana kuutazama mpira na kuupata chini.

Mbele ya jengo ya chama cha ODM, wanachama mbalimbali wamekusanyika kwa kuhutubia wanahabari kuhusu mambo mbalimbali yanayo kumba nchi na chama kwa jumla.

Mbio ya riadha imeleta pamoja watu wengi katika sehemu izi za kuonea mwenye atashinda hiyo mbio. Watu wengi wamekaa wakiubiri kwa amu nani atashinda katika hao mwengine.

Ofisi yoyote ya serikli ya kuhudumia wananchi inafaa ikuwe safi. Wenye wanafanyakazi katika hii ofisi wanafaa pia wakuwe wasafi na watu ambao wanajua kuongea na wananchi kwa heshima na kuwahudumia vile wanataka.

Sehemu mbalimbali nchini Kenya hawajafika Kiwango ya kujenga nyumba kuu ambayo inaeza saidi kwa mambo ya serikali. Kwa hivyo serikali wanapata nafasi kama hii wanapeleka watu wao wa kazi iliwawasaidie hao wananchi kama hao.

Wafanyikazi hawa wanajaza fomu kusaidia wenzao ambao hawana uwezo wa kujaza na kupata huduma mbalimbali za kiserikali. Tunaona kama kuna kazi mingi za kufanya na watu wanakaa kama wanataka imalizike waweze kusaidia hawa wangwana.

Mpira kubwa ya kuvuta wafuasi wa timu hizi mbili lazima ichezwe kwenye uwanja kubwa kwa sababu hizi timu mbili ziko na wafuasi wengi ambao hawaezi kukaa sehemu kidogo, kwa hivyo lazima ikuwe sehemu kubwa yenye wanaeza enda watazame mpira na washangilia timu yao kwa shangwe na nderemo.

Kila wakati ukitaka kujisajili kama mwanafunzi lazima upewe fomu na ujaze hiyo fomu ama karatasi. Baada ya hiyo serikali wanakusaidia kutafuta kitambulisho na ukishapitia mambo mengine mengi.

watu wamekaa kwa kazi yao wakifuatilia kwa umakini na utaratibu chenye wanafaa kufanya. Tunapata kama wako na heshima kwa kazi yao kulinga na vile kila mmoja wao amekuja akivaa sare ya kazi.

Wafanyikazi wa serikali kwenye jengo ya kuhudumia wananchi wanafanya kazi yao kwa hali ya juu, tunaona kama wako na umakinifu katika hali ya kufanya kazi yao na wanangoja yeyote ambaye ako na shida awatembelee apate kusaidiwa.

Wanakandanda hawa wa bandari wako na furaha sana wakati wameshinda mechi yao dhidi ya timu moja ya kuchezea ligi kuu ya Kenya. Vijana hawa wamepewa motisha na kampuni ili wasikose wakati wanachezea kampuni hilo la bandari ya Kenya.

Mchezaji hodari wa mchezo wa kandanda anaonekana amefunga na anasherehekea ili wenzake wanajaribu kumfikia ili washerehekee pamoja ushindi huo. Amejawa na furaha na ameweka ishara ya kuonyesha yeye ndio bingwa.

Hazina la serikali ya kusaidia wananchi kwa wakati wowote imeletwa hapa kijiji. Wamepiga kambi na kutengeneza hema ili mtu anaeza kuja asaidiwe na yeyote anataka serikali asaidie.

Hili kwenye kandanda huleta furaha sana kwa wachezaji na mashabiki wa hao wachezaji. Tunaona kama timu hili linapata ushindi na wamefurahia sana wakishikana kwa shangwe na vigelegele wakipongezana kwa kazi ngumu waliyofanya.

Mwanadada huyu ambaye ako na umri wa kati ametembelea jengo la serikali ili ahudumiwe kwa kupata mambo mengine kama kitambulisho ama kurekodi vitu ambavyo vimepotea.

Ni muhimu sana kwa serikali kuu kufanya kazi na idara ya mahakama. Hawa watu wakiletwa pamoja tunaeza kuwa na huduma mzuri sana katika nchi. Wanafaa wakue wanajadiliana kwa mambo ambayo hawaendi vizuri.

Wakenya wengi ambao wako na uzalendo ya hali ya juu wamefurika kwenye sehemu hii la mchezo. Wanafurahia sana timu yao nchini kipambana na timu zingine na wako na uhakika itafanya vizuri ndiyo maaana wamefika.

Wachezaji ambao wakona umaarifa na ujuzi kali kali wako kwenye uwanja kushangilia wenzao ili waweze kupata ushindi kwenye mchezo huu. Wamefurahi na wanaweza kushinda mchezo huyo kwa vile wanashangilia wenzao.

Hawa ni wasichana ambao wako kwenye uwanja wa mchezo wakiangalia mchezo huu. Hii ni mcheso ambayo huchezwa na watoto ambao wanatoka jijini kwa wale ambao wanaweza pata hizi viatu ata hiyo mpira ya kuichezea.

Watu mbalimbali siku hizi wako na mahitaji mengi ya ki vitu hupatikana katika ofisi ya serikali, kwa hivyo kila mmoja atakuwa anatembea, na wenye wanahudumia wananchi hapa, itabidi waongeze spidi , wanao fanya nao kazi.

Cheti za kuzaliwa limekuwa kitu muhimu sana nchini kenya, kwa hivyo huwezi pata mtoto ako shule na amefika gredi la nne bila kukuwa na hili cheti ambayo inaweza kumsaidia kujisajili ili apate mtihani.

Waziri wa zamani kwa serikali ya bwana Ruto ametembelea ofisi ya serikali na kupatia wananchi huduma. Anaelezwa vizuri vile mambo yanaendelea humu na anafuata kwa makini ili asiweze kusahau vitu anaambiwa.

Mtoto ambaye bado ni mchanga kidogo, ameenda na mamake kwenye ofisi lake. Amekaa akitabasamu kwa makini vile mama yake mpendwa anafanya kazi katika hili ofisi.

Kando ya barabara hili tunaona kama kuna mambo ya kutengeneza sehemu ya maji kuenda bila kuharibu barabara, hili ni jambo muhimu sana kwa sababu inaweza barabara zisiwe na mafuriko.

Ukipoteza kitambulisho yetu ni vizuri sana tuende kwa askari ili tuwaambie utumepoteza wakuandikia barua ya kuonyesha kwamba huyu ni mwananchi mzalendo ambaye amekua tu na changamoto ya kupoteza kitambulisho.

Kwenye jengo hili, ambayo ni kubwa sana nchini Kenya kwa kupatiana huduma ya mambo ya serikali, tunaona watu wengi wamefika hapa kungoja ili wahudumiwe kwa mambo mbalimbali kama vile kupata tikiti ya kuenda nchi nyingine jirani, ama kitambulisho, na mambo mengine.

Timu mbalimbali za kadanda nchini Kenya kama vile Gor Mahia na AFC Leopards wanaweka burudani katika nyanja kadanda vizuri. Tunapata hapa Gor Mahia wanang'ang'ana na Igwe kuchukua nani atakuwa bingwa.

Mchezo wa kandanda unaleta furaha sana kwa washabiki na wachezaji, watu hawa wameshinda mpira na sahizi wanafurahia sana kubeba kikombe. Ni muhimu sana sisi kama vijana tuhakikishe, tunajiunga na timu hizi ili tufurahie.

Sherehe na nderemo imekumba uwanja hili wa mchezo kulingana na ushindi na matokjeo ya mchezo uliyo andaliwa hapa. Tunaona watu ambao wamefurahi sana kupata ushindi katika timu yao ambao wanapenda kabisa.

Usajili wa vitambulisho kwa vijana ambao wamefikisha miaka kumi na nane na inaendelea katika sehemu hili. Tunaona watu wameweka vichwa pamoja ili waweze kupatiana vitambulisho kwa hao watoto wetu ambao wanalihitaji sana kwa mambo mengine.

Timu za wanadada za raga wameweka pamoja umuhimu wa kucheza kama timu. Wanapewa mawaidha na kochi wao ili waweze mechi hili ,ni wakati wa mapumziko na wanapewa mtisho vilivyo.

Jambo muhimu limeangaliwa katika mkutano hii. Kwa hivyo ni ishara ya kuhakikishiana kwamba maelewano yalikuwa. Kwa kila mtu atajaza nafasi yake na kuandika kwamba amekubaliana na matokeo ya kenye wameongea.

Jaji mkuu Bi Martha Koome ametembelea rais ili wajadiliane na kujua mambo yenye wanaeza saidiana kikatiba. Tunapata kama wamejadiliana vizuri na wamefika kwa utamati ya mkutano wao wakisalimiana kwa furaha.

Rais wa kitambo Bwana Uhuru Kenyatta na jaji mkuu wa kitambo. Wanajadiliana ili wajuwe mbinu ya kusaidia nchi isonge mbele. Rais huyu alifanya mahakama ya Kenya ipate maarifa mingi mazuri.

Cheti cha kusafiri kutoka nchini zimetengenezwa vizuri na inangoja tu waliopewa waende wazitafute na kuzichukua. Hizi cheti husaidia sana watu wakati wanataka kusafiri kwenda nchi mbalimbali, kila mmoja wetu apate kuchukua hata moja.

Damu hili lina uwezo wa kuweka maji zisitiririke ikienda chini, kwa hivyo serikali wameamua kuleta vitu mbalimbali watengeneze njia ambalo itaweza kuwacha maji yateremke chini vizuri bila kuleta madhara kwa watu.

Timu za wasichana za voli boli wanang'ang'ana kushindana ili wajue nani ameibuka mshindi. Tunaona kama kila mtu amejitahidi na kuhakikisha ye ndio atakuwa mshindi.

Jaji mkuu amefurahi sana kwa jumuishwa na wengine ambao wanapenda uzalendo wao ya nchi. Tunapata kama walikua kwenye mkutano. Mkutano imeisha sasa wanataka kuhutubia wanahabari.

Rais wetu mpendwa ambaye wananchi wanafurahia kuona, wanasalimia rais na kumpongeza kwa kazi nzuri ambayo anaweza kufanyia wananchi wote na hilo ndio kitu inaongeza upendo kwa rais.

Wakubwa serekalini wametembelea center ya kutengeneza mambo ya serekali wanataka kuangalia waone vile wananchi wanahudumiwa katika ofisi hizi kwa hivyo wako na tumaini kwamba wanahudumiwa vizuri.

Mwanadada huyu ambaye amebeba bango ya timu tunayo penda tuitaye Bandari amefurahi sana kujumuika na wengine kushangilia timu yake ambayo anapenda. Wanadada siku hizi wameanza kufurika kwenye uwanja ili washabiki mchezo wa kandanda.

Watu wamekaa na kutulia vizuri kwenye jengo la serikali ili wahudumiwe kwa njia mbalimbali yenye wanataka kwa hili jengo. Naona wanaitiwa majina, mtu mmoja akisimama na kutaja ili wasikie na kuenda sehemu mbalimbali.

Mashabiki wa Kenya wamekaa kwenye uwanja wa mchezo kushangilia timu yao. Tunaona kwa ishara vile wanashangalia vile na kuwapatia motisho hili wasikufe moyo na kushinda mechi hilo.

Mchezo wa kisasa wa voli kisasa wa voli boli umeanza kuvukia wachezaji wa jinsi ya kike, tunapata kama wasichana wengi wameanza kujisajili wakuwe wachezaji wa voli. Inafurahisha sana kuona wasichana wameanza kupenda mchezo huo.

Rais wa kitambo bwana Uhuru Mwigai Kenyatta akiwa na jaji mkuu wa kitambo bwana David Maraga wakiwa kwa sherehe ya kuapisha kwake rais Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa rais wa nne wa jamhuri ya Kenya.

Ofisi lolote la serikali lazima upate sehemu ya kumwaga taka na kutolewa badaye na mfanyikazi katika hilo ofisi. Ni muhimu kuhakikisha kwamba, mnapotoa uchafu kwa darasa ama ofisi, hakikisha limewekwa sehemu nzuri ili lisipatie watu wengine kazi ngumu.

Kwenye jengo hili, mwananchi mzalendo ametembelea wahudumu katika jengo hili ili aweze kuhudumiwa kwa mambo mengine ambayo yanaweza saidiwa hapa kama vile kutafuta kitambulisho na vitu vingene.

Rais wa Kenya bwana Ruto anachukua kiapo cha ofisi kama raisi wa jamhuri. Hii ni njia ya kipekee ya kuhakikishia wananchi kwamba atakuwa mwaminifu kwa kazi yake na hatakeuka matarajio kama rais.

Huduma la serikali limepelekwa nje ya jengo ili watu wengi wanaeza kusanyika hapa na kujisajirisha kwa kupata kitambulisho na mambo mengine ambayo hukuwa ngumu kupata wakati watu wanatembelea ofisini mwa serikali.

Timu ya Gor Mahia imekuwa na mashabiki wengi sanasana jamii ya wajaluo. Hii timu iliyoanza hapo hapo nyuma na watu wengi wameipenda kabisa. Watu wajaluo wanaweza tembea mwendo ndefu kuona na kutazama mechi ya Gor Mahia wakishangilia hii timu ili iweze kushinda.

Ni jambo muhimu kwa binadamu kuwa na subira wakati wowote wanapotembelea kituo cha kuhudumia watu. Kwa vile watu wengi hupitia hapa na kutafuta kuhudumiwa, inafaa mtu azingatie umuhimu wa kusubiri na kuwaheshimu wenye amepata. Si vyema kwa mtu kupita foleni wakati anapongoja.

Wanariadha wa Kenya, kwa mbio ya mita fupi, wamewekwa pamoja kusherehekea ushindi wao, vile wamefanya vizuri. Wamefurahi sana na hii inaonyesha kwamba, wamefanya kazi nzuri.

Bi. Reachel Chebet ambaye alikuwa mwakilishi wa wanawake katika jiji kuu la Nairobi. Siku moja alipata changamoto ya kupigwa kofi na aliyekuwa Gavana wa kaunti huo Evans Kidero .Hili ilileta shida mkubwa sana kati ya Kidero wanawake wote wa Kenya ambao waliona kama amengeuka sheria na kupita mpaka.

Viongozi wa Kenya wamesimama pamoja kuonyesha ishara kwamba wanafurahi na kufanya kazi yao. Tunaeza ona rais wa nchi akiandamana na naibu wake wa kitambo, jaji mkuu na aliyekuwa jaji mkuu na naibu wa jaji mkuu Philomena.

Wafanyikazi mbali mbali wameweka foleni katika ofisi yao kuu ya kuhudumia wananchi. Inaonekana wamekuja kujadiliana wajue vile watakua wanahudumia wananchi bila tatizo lolote.

Mashabiki wanatengeneza ngoma ili watumie kushangilia timu yao ikicheza. Wakona furaha sana kupata nafasi kufika hapa na kushangilia timu wanayo penda iitwaye goal mahia. Hii ni timu amayo inapatikana huko Nyanza lakini wanacheza na timu mingi huko Nairobi.

Vitambulisho mbalimbali zikishatengenezwa, watu wengi hupuuza maagizo ya serikali ya kuweka na kuchukua kitambulisho vyao. Wanachukua muda ili wapate hizi vitambulisho kwa hivyo serikali wamepata njia nzuri za kuziweka kwenye nyumba hii ili mtu akitaka anaendea yake.

Ushindi ni kitu muhimu kwa mashindano lolote watu huchukua, watu hawa wamejawa na furaha kushinda kazi na kukua mabingwa, inaonekana wamepokea kikombe na wanahakikisha dunia mzima inaona furaha yao kwa uso.

Wananchi wamejawa na furaha kupatikana kwenye uwanja wa mchezo ili kushangilia timu yao ya Kenya ambayo inacheza. Wamebeba bendera ya nchi kuonyesha uzalendo wao na kupokea timu yao kwa shangwe na nderemo.

Ni muhimu sana kwa serikali kuhakikisha sehemu ya kupata huduma kwa wananchi iko na viti vya kutosha vya kukaa wakingoja wahudumiwe baadae ama wakati, hii inafanya sasa tunapende kuendelelea ofisi yetu ya serikali.

Kenya wamefika kwenye uwanja wa mchezo kusherekea timu yao ya taifa Harambee. Wakati huo wanafurahia sana na kushangilia ili wawapatie motisho washinde kinyanganyiro.

Timu ya kadanda wanaomba ili waweze kupata fursa ya kucheza. Wakati kama huu wanakuja pamoja kuambiana vile watacheza kama timu moja ili waweze kupata ushindi inayowaleta humu.

Naibu wa rais wa kitambo bwana Rigathi Gachagua amepeleka mambo yake ya kujisajili ili aweze kupata cheti cha kumwezesha kusafiri nje ya nchini Kenya, ili mitambo ya kuhakikisha hana shida ya kimakosa ambayo upatana na watu wenye hawana heshima ama adabu.

Timu ya Gor Mahia iko na mashabiki wengi kushinda kila timu nchini Kenya kwa sababu jamii ya wajaluo wanapenda sana mpira ya kandada na imefanya hili klabu ipate wafuasi wengi ambao ni jamii ya wajaluo.

Jengo hili ambalo serikali hupatiana huduma mbalimbali kwa wananchi, kuna mgeni muhimu amewatembelea na kutaka kujua mengi kuhusu kazi yao wanayofanya. Ndio maana anasimama na anaelezwa kwa utaratibu kazi inayoendelea hapa.

Waziri wa zamani wa mambo ya kindani ya serekali bwana Matiang'i ametembelea ofisi ya kuhudumia mambo ya kupata cheti ya kuenda nje ya nchini ambayo ilikumbwa na dosari mingi na walalamishi wengi kwa watu wanao hudumiwa na wafanyikazi wa serekali.

Jengo hili, mchezo wa mpira ya mkono ya wasichana inaendelea na wasichana wanang'ang'ana vilivyo ili kila mmoja wao akuwe mshindi katika mchezo hii.

Wanasheria Steven Kalonzo Musyoka anahotubia nchi kutumia runinga na redio ya kiserikali na watu binafsi. Anahudumia mambo mengine ambayo alikuwa muhimu katika nchini.